Moja ya darasa lililo na wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiendelea kupata mafunzo mbalimbali, huku wakiwa wameketi katika viti kwa utulivu na katikati akionekana mwalimu anayeendelea kuwaeleza juu ya masomo yao.

Elimu ya watu wazima ikiendelea kutolewa katika darasa lililo na wanafunzi wanaosoma kwa umakini na baadhi wakiwa wamekaa katika meza wakiangalia kile kinachofundishwa hii ni moja ya mafunzo yanayotolewa katika elimu ya watu wazima.

Ni moja ya darasa la elimu ya watu wazima wakionekana wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakike na wa kiume waliovalia barakoa. Na huku wakiendelea kusikiliza na kufuatilia mafunzo kwa umakini mkubwa.

Elimu ya watu wazima ikiendelea kutolewa. Huku wakikonekana wanawake waliovalia mavazi ya kitanashati ya jamii ya kimaasai. Huku wakiendelea kushona mavazi hayo na huku wakiwa na sura za tabasamu.

Chumba cha darasa kilicho na meza kubwa ya mbao, huku wakionekana wanaume walioketi katika viti kuizunguka meza hio .Hii ni moja ya mafunzo ya elimu ya watu wazima yanayotolewa katika eneo hilo.

Chumba kikubwa cha darasa kilicho na meza kubwa aina ya madawati, huku wakionekana wanafunzi wa elimu ya watu wazima walioketi; wakimsikiliza mwalimu kwa umakini mkubwa.

Sehemu ya wazi iliyo na shamba darasa, huku kando chini ya miti kukiwa na wanafunzi wa elimu ya watu wazima walioketi katika viti vya plastiki vyenye rangi ya kijani, wakiendelea kupata mafunzo.

Ni moja ya darasa kubwa lililo na wanafunzi katika elimu ya watu wazima wakiendelea kupata mafunzo yao huku wakiwa wameketi katika viti na kumsikiliza mwalimu kwa umakini mkubwa.

Chumba kikubwa cha darasa kikiwa na wanafunzi wa elimu ya watu wazima, walioketi wakizunguka meza kubwa ya mbao, huku wakiwa na madaftari na kalamu wakiendelea kujifunza masomo mbalimbali katika mfumo huo wa elimu.

Moja ya wanafunzi walioketi kwa pamoja katika darasa, hawa ni wanafunzi wa elimu ya watu wazima, walioketi na kujadili juu ya jambo fulani; na katikati kukiwa na meza kubwa ya mbao iliyo na madaftari na kalamu.

Elimu ya watu wazima ikiendelewa kutolewa katika darasa huku wanawake walioketi kwa utulivu na utanashati wakiendelea kupokea mafunzo hayo yanayotolewa katika darasa hilo kwa ufundi mkubwa.

Jengo kubwa lililo na ukumbi mkubwa lililo na madirisha na mapazia, na huku mbele ukionekana ubao uliosimamishwa mweupe na watu wakiwa wamezunguka katika meza. Hii inaashiria ni elimu ya watu wazima ikiendelea kutolewa mahali hapa.

Moja ya darasa liliojaa wanafunzi wa elimu ya watu wazima walioketi katika viti. Na katikati akiwepo mkufunzi alieshika daftari akiendelea kuwaelekeza na kuwafundisha kwa umakini kubwa.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima waliokuwa mchanganyiko wa kike na wa kiume, huku wakiendelea kusikiliza kwa umakini na baadhi wakiwa wamesimama na wengine wakiwa wameketi katika darasa hilo.

Moja ya wanafunzi katika elimu ya watu wazima waliosimama kwa nyuso za tabasamu na furaha, hii ikionyesha kwamba wamehitimu mafunzo yao katika mada tofautitofauti, huku wakiwa wamesimama kwa kujiamini sana.

Moja ya ukumbi mmoja ulio mzuri ulio na taa nzuri na mapazia huku ukionekana wanafunzi wa elimu ya watu wazima, walioketi katika darasa hilo wakiendelea kupata mafunzo yao na katikati akionekana mwalimu anayetoa elimu kwa watu wazima.

Chumba kikubwa cha darasa kilicho na kuta iliyo na ubao mkubwa mweusi, huku wakionekana wanafunzi walioketi katika madawati wakimuangalia mmoja wa wanafunzi hao ambaye anaandika katika ubao, hii ni moja ya mafunzo katika elimu ya watu wazima.

Darasa kubwa lililo na wanafunzi wa elimu ya watu wazima ,walioketi kwa utulivu katika darasa hllo, ililo na meza kubwa za mbao na huku mbele akionekana mwalimu aliyesimama ,akiendelea kuwafundisha kwa umakini mkubwa.

Mafunzo ya elimu ya watu wazima yakiendelea kutolewa katika hema kubwa, huku wakionekana wanafunzi hao wa jinsia tofauti za kike na kiume, huku pembeni kukiwa na mabango na vipeperushi mbalimbali, huku wakiendelea kuwasikiliza walimu kwa umakini.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima walioketi katika meza kubwa za mbao na viti, huku wakiwa na jinsia tofauti ya kike na ya kiume, na mbele akionekana mwalimu anayewaelekeza wanafunzi hao juu ya masomo hayo katika chuo hicho.

Wanafunzi walio na jinsia tofauti ya kike na kiume wakiwa katika meza kubwa, huku akiendelea kujifunza katika elimu ya watu wazima na juu ya meza kukiwa na kifaa maalumu na wote wakikiangalia kwa umakini.

Chumba kidogo cha darasa kilicho na wanafunzi wa elemu ya watu wazima walioketi kwa umakini katika meza na viti, wakiendelea kujifunza kwa umakini mkubwa na wakufunzi wakiendelea kuwaelekeza.

Ni moja ya wanafunzi yatolewayo katika elimu ya watu wazima, wakionekana wanawake wenye sura za furaha na kicheko wakiwa wamevaa mavazi ya jamii ya kimasai, wakiendelea kutumia mashine za kushonea katika chumba hicho.

Sehemu ya kujifunzia katika uwanja uliowazi ulioezekwa kwa vitambaa maalumu, huku wakionekana wanafunzi wa elimu ya watu wazima waliosimama wake kwa waume wakisikiliza na kujifunza juu ya jambo fulani.

Ukumbi mkubwa ulio bora na wa kisasa, ulio na meza nzuri zenye rangi nyeupe, huku wakionekana wanafunzi walioketi wakimsikiliza mkufunzi anayetoa mafunzo katika elimu ya watu wazima.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima walio keti pamoja katika chumba kidogo, huku baadhi wakiwa wamesimama na wengine wameketi katika meza, baadhi yao wakiwa wanaandika katika madaftari na wengine wakiendelea kutazama kinacho andikwa katika madaftari hayo.

Darasa kubwa lilonawafunzi walio watu wazima wameketi katika madawati makubwa ya mbao huku wamekaa kwa utulivu wakiendelea kumsikiliza mwalimu aliye mbeleyao anayeendelea kuwafundisha katika darasa hilo.

Chumba kikubwa cha darasa kilichojaa wanafunzi wa elimu ya watu wazima walio wa na umri na jinsia tofauti (wa kike na wa kiume) waliojaa, huku baadhi wakiwa wamekaa katika viti na wengine wakiwa wamesimama wakiendelea kupata mafunzo.

Sehemu ya chumba kikubwa cha duka la vitabu kilicho na safu zilizopangwa kwa mbao zenye rangi nyeupe, zikiwa zimepangwa vitabu vya aina tofautitofauti, huku akionekana mwalimu anayetafuta baadhi ya vitabu.

Moja ya shule ya mafunzo ya elimu ya wali na chekechea, huko huko kukiwa na uwanja safi, ulio na vifaa vya michezo mbalimbali, kama vile mabembea na vitu vingine vinavyo wafurahisha watoto.

Jengo la shule ya awali lililo na kuta nyeupe zilizobandikwa picha za watoto wadogo huku mbele kukiwa na mlango mkubwa akionekana mtu aliyesimama katikati ya mlango huo.

Nijengo nzuri lilopambwa kwa picha mbalimbali za watoto huku likiwa na mlango ulio wazi, hili ni moja ya darasa katika elimu ya awali na chekechea, huku katikati ya mlango akionekana Mwanamke aliyeinama katika mlango huo.

Ni moja ya jengo zuri la ghorofa katika shule ya elimu ya chekechea na awali. Huku katika sehemu za uwazi kukiwa na uwanja ulio na nyasi fupi za kijani zikiwa zimefungwa vifaa mbalimbali vya michezo.

Majengo mazuri ya kupendeza ya shule ya chekechea na ya elimu ya awali, huku ikionekana vifaa mbalimbali vya michezo vilivyopakwa rangi tofauti tofauti, na katikati kukiwa na uwanja mkubwa ulio na nyasi fupi za rangi ya kijani.

Moja ya viwanja katika shule ya elimu ya chekechea na awali huku kukionekana majengo kwa mbali, pia kukionekana vifaa vya michezo vya watoto aina ya bembea vikiwa vimefungwa kwa vyuma kwa ufundi mkubwa.

Ni moja ya viwanja katika shule ya elimu ya chekechea na awali kukiwa na vyuma vya bembea vilivyofungwa katika eneo hilo la wazi. Hii ni moja ya mafunzo yanayo tolewa kwa umri mdogo wa watoto.

Chumba cha darasa kilicho na wanafunzi wa jinsia mbalimbali; ya kike na kiume, wakiwa na kompyuta zao mpakato huku wakiwa wanajadili juu ya jambo fulani katika masomo yao.

Moja ya namna ya kujifunza katika mafunzo ya elimu ya watu wazima, huku wakionekana wanafunzi waliokaa katika mduara huku wakiwa wameshika baadhi ya nyenzo za kufundishia wakielekezana masomo yao.

Chumba kikubwa kilicho wazi kikiwa na wanafunzi walioketi wakiwa wamenyoosha mikono juu baadhi, hii ikiashiria ni uelewa mkubwa katika elimu ya watu wazima na baadhi yao wakiwa wanatabasamu kwa furaha wakiendelea kujifunza.

Elimu isiyo kuwa rasmi ya watu wazima, wakionekana wanawake na wanaume walioketi katika chumba, huku wakijadili juu ya jambo fulani linalohusu masomo katika elimu hiyo.

Chumba kilicho na kuta zilizopambwa kwa picha mbalimbali za ramani huku wakionekana wanawake wawili walioketi wakiwa wanajifunza jambo fulani wakiwa wameweka vitabu vyao juu ya meza na kutabasamu.

Chumba kikubwa cha darasa kilicho na kuta zilizobandikwa mabango yenye picha na maandishi mbalimbali, huku ndani kukiwa na wanafunzi wanaopata elimu isiyokuwa rasmi pamoja na elimu ya watu wazima. Wanafunzi hao wakiwa wameketi kwa umakini mkubwa wakijadili juu ya jambo fulani.

Chumba maalum cha darasa kilicho na wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiendelea kupata mafunzo yasiyokuwa rasmi hii ni moja ya mafunzo yanayotolewa katika elimu ya watu wazima, wanafunzi hao wakiwa wameketi kwa umakini katika viti wakiendelea kumsikiliza mwalimu.

Moja ya picha ya pamoja ya wanafunzi waliohitimu kozi fulani wakiwa wameshikilia vyeti na wakiwa na sura za tabasamu huku wakiashiria kwamba wamehitimu moja ya mafunzo waliyoyapata shuleni hapo.

Sehemu ya wazi iliyo na dawati kubwa huku juu ya dawati hilo kukiwa na kitabu kilicho na kurasa za picha mbalimbali, hii ni moja ya elimu isiyokuwa rasmi katika elimu ya watu wazima inayoendelea kutolewa katika sehemu hiyo na nyuma kukiwa na chombo cha moto aina ya pikipiki.

Sehemu ya chumba cha kujifunzia kukiwa na wanafunzi wawili wa jinsia ya kike wakiendelea kujifunza kwa umakini, huku wakiwa wanatabasamu na juu ya meza kukiwa na kujifunzia kama karatasi, madaftari na kalamu.

Namna ya utoaji wa elimu ya watu wazima huku wakiwa wamekaa katika viti na kando kukiwa na ubao wenye maandishi meupe wenye rangi nyeusi wakiwa wanaelekezana juu ya jambo fulani na wengine wakisikiliza kwa umakini.

Sehemu ya wazi katika jengo kubwa la ghorofa huku wakionekana watu walioketi katika viti, wakiwa wameshikilia vitabu na baadhi wakiwa wanasikiliza kwa umakini mkubwa.

Moja ya wanafunzi waliohitimu mafunzo ya elimu ya watu wazima katika mfumo usio rasmi, akiwa anakabidhiwa cheti chake na mwalimu, huku wote wakiwa wana sura za kutabasamu; hii inaashiria ni ufaulu mzuri katika elimu hiyo.

Chumba cha darasa kilicho na wanafunzi wa jinsia ya kiume, walio keti katika mduara na kando kukiwa na kuta iliyobandikwa karatasi kubwa nyeupe iliyo na maandishi meusi na huku akionekana mkufunzi anaye waelekeza juu ya jambo fulani.

Sehemu kubwa ya uwazi iliyozungukwa na miti na nyasi fupi za kijani huku wakionekana kundi kubwa la watu walioketi katika nyasi hizo. Wake kwa wanaume wamekaa katika duara wakiwa wanamsikiliza mwanaume aliyesimama akiwaelekeza juu ya jambo fulani.

Ni moja ya darasa lililojaa wanafunzi ambao wameketi wakiwa kimya huku kila mmoja akiwa amejiinamia akiwa na daftari pamoja na kalamu ikiashiria kwamba ni katika kipindi cha majaribio ya yale waliyojifunza.

Moja ya majaribio ya wanafunzi, ikiashiria kwamba wanafunzi hao wako katika majaribio, wakiwa wamekaa katika meza kubwa za mbao, huku wakiwa wanajipima kwa kuandika katika moja ya madaftari na wakiwa wameketi kwa utulivu mkubwa.

Sehemu ya chumba cha darasa kilicho na kuta zilizobandikwa vipeperushi vya aina mbalimbali, huku wakionekana wanafunzi wa elimu ya watu wazima walioketi katika viti, na mmoja akijaribu kuelekeza jambo katika moja ya kompyuta mpakato zilizo ndani ya chumba hicho.

Moja ya darasa lililo na kuta zilizobandikwa vipeperushi na majarida mbalimbali, na huku akionekana mwalimu anayewaelekeza wanafunzi wa jinsia ya kike kwa kutumia kompyuta mpakato.

Sehemu ndogo ya chumba kilicho na wanafunzi, walio katika mafunzo ya ufundi wa ushonaji. Wakiwa wameinama, huku wakielekezana namna ya kupima baadhi ya nguo kwa ajili ya kuzishona nguo hizo.

Sehemu ya darasa lililo na wanafunzi wa elimu isiyokuwa rasmi na elimu ya watu wazima; wakiendelea kupata mafunzo yao, wakiwa wanamsikiliza mwalimu kwa umakini mkubwa.

Ni moja ya mafunzo ya elimu ya watu wazima yakiwa yanaendelea katika darasa lililo na wanafunzi wa jinsia tofauti ya kike na kiume, huku wakiwa baadhi wanapiga makofi, ikiashiria ni uelewa mkubwa huku wakijipongeza.

Ni moja darasa lililo na kuta za rangi ya njano, na mbele ya baadhi ya kuta kukiwa na karatasi kubwa lililo na maandishi ya buluu, na huku wanafunzi wakiwa wameketi wakiendelea kumsikliza mwananfunzi anayewaelekeza juu ya jambo fulani.

Moja ya mafunzo yanayotolewa kwa wanafunzi wa elimu ya watu wazima katika mfumo wa utoaji wa elimu isiyokuwa rasmi wakionekana wanafunzi hao wakijifunza jambo fulani kupitia kompyuta mpakato zilizo mezani.

Moja ya watu waliosimama wawili, ikiashiria wapo katika uwazi mzuri wenye hewa safi na chini zikionekana nyasi fupi na miti mirefu, huku wakijaribu kubadilishana mawazo katika masomo yao.

Sehemu ya darasa kubwa zilizojaa wanafunzi waliokaa katika meza na viti, huku akiwa wanasoma masomo na kukiwa na mtoa mada aliyesimama mbele katika ubao mweupe akiendelea kuwafundisha.

Moja ya sehemu ya ukumbi ulioezekwa kwa mabati. Huku ndani ya chumba hicho wakionekana wanafunzi walioketi katika viti vya plastiki. Huku baadhi wakiwa wamesimama na mbele yao akiwa mtoa mada anaendelea kuelezea juu ya jambo fulani.

Chumba cha darasa kilicho na madirisha makubwa ya vioo, na ndani yake wakiwepo wanafunzi walioketi wa kike na wa kiume na wengine wakiwa wamesimama. Huku baadhi wakiwa na kompyuta mpakato pembeni, wakiendelea kusikiliza mafunzo ya elimu ya watu wazima isiyo rasmi.

Moja ya darasa lililo na kuta kubwa na huku kukiwa na madawati ya mbao, na katika madawati hayo kukiwa na wanafunzi wanaoendelea kujadili masomo yao na wengine wakiwa wameinama wakifanya majaribio.

Sehemu ya darasa kukiwa na wanafunzi walioketi katika viti na meza kubwa nyeupe, huku akionekana mkufunzi aliyesimama akiwa ameshikilia moja ya vitabu akiendelea kuwapa mafunzo.

Chumba kikubwa cha darasa kilicho na kuta za matofali ya mbao, huku wakionekana wanafunzi elimu ya watu wazima na elimu isiyo kuwa rasmi wakiendelea kupata mafunzo yao ndani ya darasa hilo, na mkufunzi akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha.

Chumba kikubwa cha elimu ya watu wazima kukiwa na wanafunzi walioketi na baadhi wakiwa wamesimama wakielezea jambo fulani na mbele kukiwa na meza kubwa iliyokaa wakufunzi wakiwaelekeza jambo fulani.

Moja ya chumba cha darasa wakionekana wanafunzi katika fani ya ufundi, huku wakiwa wanaangalia jambo fulani katika kompyuta ya mezani wakielekezana kwa bidii na kwa umakini mkubwa.

Chumba kikubwa cha darasa kikiwa na wanafunzi wa jinsia tofauti za kike na kiume, wakiwa wanajifunza kwa vitendo na baadhi wakiwa wameshikilia kompyuta na juu ya meza hizo kukiwa na karatasi zenye rangi mbalimbali.

Moja ya chumba cha darasa kilicho na wanafunzi katika elimu ya watu wazima; na wanafunzi hawa wanaonekana ni jamii ya wafugaji wamasai, na hii ni mwendelezo mzuri wa utoaji wa elimu katika rika la watu wazima.

Moja ya darasa lililo na mafunzo ya vitendo huku akionekana wanafunzi waliosimama katika meza mbalimbali wakiendelea kujifunza katika vitendo katika mashine za aina tofautitofauti.

Chumba cha darasa kulichojaa wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume na katika ukuta wa darasa hilo kukiwa na vipeperushi na majarida yaliyobandikwa; na huku mezani kukiwa na kalamu madaftari, wakiendelea kujadili kwa umakini masomo waliyojifunza.

Chumba kikubwa cha darasa kiliojaa wanafunzi walioketi pembezoni mwa ukuta, kila mmoja akiwa na meza iliyo na kompyuta mezani. Na baadhi wakiwa wamekaa katikati katika moja ya meza, wakiwa na nyuso za tabasamu huku wakiendelea kujifunza.

Akionekana mwanamke mwenye jamii ya wafugaji wa maasai, aliyekuwa na tabasamu. Huku mbele yake kukiwa na ubao mweusi ulioandikwa maandishi ya herufi tofautitofauti, kwa chaki ya rangi nyeupe.

Moja ya walimu wanaotoa mafunzo ya elimu isiyokuwa rasmi na elimu ya watu wazima na kundi la watu wazima walioketi katika viti huku kukiwa na makaratasi juu ya meza na mwalimu akiendelea kuandika kwa umakini.

Darasa lililo na wanafunzi walio katika mafunzo ya elimu ya watu wazima na mfumo usio rasmi, wakiendelea kupata mafunzo yao huku ndani ya darasa hilo kukiwa na picha iliyobandikwa ya karatasi jeupe ikiwa na michoro mbalimbali. Hiyo ni moja ya mafunzo yanayotolewa katika eneo hilo.

Moja ya elimu isiyokuwa rasmi ya elimu ya watu wazima inayoendelea kutolewa katika jamii fulani. Huku wakionekana wanawake ambao ni kipaumbele na mwanamke mmoja akionekana katika darasa akijaribu kuandika kwa umakini yale aliyojifunza.

Ni moja ya ukumbi ulio wazi, ulio na wanafunzi walioketi katika makundi mbalimbali huku kila mmoja akiwa na kalamu na karatasi, wakiendelea kujifunza kwa vitendo katika masomo yao.

Darasa kubwa lililo na wanafunzi wa elimu ya watu wazima, likiendelea kutoa mafunzo yasiyokuwa rasmi, hii ni moja ya mafunzo yanayotolewa katika umri wa watu wazima huku wakionekana wanafunzi hao walioketi katika meza kubwa na mwalimu akiwa mbele anawaonyesha mafunzo kwa vitendo.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima walio katika chumba kikubwa cha darasa na kando mbele ya chumba hicho kukiwa na ukuta uliobandikwa karatasi zilizona michoro mbalimbali, huku wanafunzi hao wakiendelea kujifunza kwa umakini mkubwa.

Jopo la wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa katika chumba kilichopangwa madawati na huku wakiwa wamekaa wameinama, wakiandika katika makaratasi na kalamu. Hii inaashiria kwamba wako katika kipindi cha majaribio ya masomo waliyojifunza katika chuo hicho.

Katika wanafunzi waliokaa katika sehemu ya uwazi waliokua katika mataifa tofauti tofauti, na baadhi wakiwa wananyoosha mkono wakiashirika kwamba wanataka kuuliza au kueleza juu ya jambo fulani katika masomo waliyojifunza.

Moja ya darasa kubwa lililokuwa na viti na meza nyeupe na juu ya meza hizo kukiwa na baadhi ya vipeperushi na makaratasi, na ndani hapo wakionekana wanafunzi wa jinsia tofauti, walioshikilia karatasi na kalamu mkononi, wakiendelea kupata mafunzo.

Moja ya darasa lililo na wanafunzi wanaopata elimu isiyokuwa rasmi na elimu ya watu wazima wakiwa wameketi kwa utulivu katika madawati, hii ikiashiria ni moja ya majaribio wanayoyafanya katika darasa hili.

Moja ya darasa likiwa na qatu wazima walioketi wakiwa wamevalia kofia, na baadhi wakiwa mbele ya darasa na mbele ya meza kukiwa na makaratasi, daftari kwa ajili ya kuendelea na masomo.

Ni moja ya mafunzo ya elimu ya watu wazima, akionekana mwanamke aliyebeba mtoto mgongoni huku akiwa akiendelea kujifunza kwa bidii katika makaratasi na vipeperushi vilivyobandikwa katika ubao.

Sehemu ya wazi iliyo na shamba zuri lililo na mimea ya jamii ya mahindi, yaliyo na rangi ya kijani kibichi. Huku kando kukiwa na viti na wanafunzi ambao wanaendelea kupata elimu isiyokuwa rasmi ya watu wazima, na mbele kukiwa na mkufunzi anayeendelea kuwafundisha juu ya kilimo bora.

Katika moja ya chumba kilichojaa wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wakiwa wengine wamesimama na wengine kuketi. Hii ikiashiria elimu ya watu wazima ikiendelea sehemu hiyo na wote wakijifunza kwa umakini.

Ni moja ya darasa lililo na wanafunzi wakiwa katika mafunzo ya elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima wakiendelea kupata mafunzo huku wakiwa wamekaa kwenye viti wakisikiliza kwa makini.

Ndani ya chumba cha darasa wakionekana wanafunzi wa jinsia tofauti wa kike na wa kiume. Huku katika meza waliyoizunguka kukiwa na karatasi na huku wakielekezana kwa makini juu ya masomo yao.

Sehemu ya wazi iliyoezeshwa, huku wakionekana wanafunzi wanaojifunza mafunzo ya elimu stadi katika njia ya TEHAMA huku wakiwa na vifaa mbalimbali, baadhi ikiwa ni kompyuta za mpakato; huku wakielekezana namna ya kuzitengeneza.

Sehemu ya wazi ilio na meza na viti, huku kando ikiwa imezungukwa na miti na nyasi fupi zenye rangi ya kijani na huku wakionekana watu watatu waliokaa katika meza wakiwa wanajifunza na juu kukiwa na daftari na vipeperushi.

Sehemu ya chumba cha darasa kikiwa na wanafunzi wengine wakiwa wamesimama na wengine wawili wakiwa wamekaa katika meza, na huku juu ya meza hiyo kukiwa na kompyuta mpakato ambapo wanafunzi hao wa elimu ya watu wazima wakitumia kwa ajili ya kujifunza.

Chumba kilicho na safu zilizojaa mafaili mbalimbali pamoja na vitabu huku akionekana dada aliyevaa nguo nyeusi akiwa anachambua moja ya vitabu kwaajili ya kuendelea kujifunza.

Moja ya darasa linaloendelea kutoa mafunzo ya elimu ya watu wazima. Hii ni moja ya mafunzo yanayotolewa ambayo yasiyokuwa rasmi. Katika elimu hiyo tunaona wanafunzi waliosimama katika chumba maalumu kikiwa na meza na vifaa mbalimbali vya kielektroniki.

Sehemu ya chumba cha kujifunzia kilicho na wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wameketi katika meza na viti na juu ya meza hizo kukiwa na kompyuta mpakato, huku mmoja akiwa amesimama akitoa maelekezo katika masomo hayo.

Chumba kikubwa cha darasa kina mandhari nzuri na taa zinazowaka, hii ni moja ya elimu isiyo rasmi, inayo tolewa katika umri wa watu wazima, wakionekana wanafunzi hao walioketi katika viti huku wakiwa na nyuso za tabasamu.

Chumba kimoja cha darasa kilicho na wanafunzi walioketi huku wakiendelea kujifunza kwa umakini mkubwa hii ikiashiria ni moja ya utoaji wa elimu katika umri wa watu wazima.

Sehemu ya darasa lililo na kuta na ubao wenye rangi nyeusi huku akionekana mwanamama aliyevalia kofia akiwa anaandika yale aliyojifunza katika masomo yake.

Moja ya chumba cha darasa kilicho nakuta na ubao mweupe wa kujifunzia huku akionekana wanafunzi wanaoandika katika vikaratasi na mwingine akijaribu kuandika katika ubao huo. Hii ni mojawapo ya kujifunza katika elimu ya watu wazima.

Sehemu ya chumba mfano wa darasa kilicho na kuta za rangi ya kahawia kukiwa na mabenchi na viti huku wakionekana watu wazima walio na jinsia tofauti wakiwa wanajifunza, na mbele ya kuta moja wapo kukiwa na bango lilio na maandishi meusi.

Elimu isiyokuwa rasmi ikiendelea kutolewa katika kundi la elimu ya watu wazima walioketi pamoja katika chumba maalumu, elimu hii muhimu na ni bora katika umri wa watu wazima inayoendelea kufundishwa.

Sehemu kubwa ya uwazi iliyo na majengo mawili, huku wakionekana watu walioketi chini katika mkeka wakiendelea kujifunza kwa umakini mkubwa.

Ni mmoja ya wahitimu walio valia majoho katika elimu isiyokuwa na mfumo rasmi, wanafunzi hawa ni katika moja ya elimu ya watu wazima inayotolewa nchini wanafunzi hawa wakiwa wameshikilia vyeti kuonyesha kuwa wamehitimu mafunzo yao.

Elimu isiyokuwa rasmi ikiendelea kutolewa katika chumba cha wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wanafunzi hao walioketi wake kwa waume katika madawati ya mbao, huku wakiendelea kumsikiliza mwalimu kwa umakini mkubwa.

Sehemu ya wazi iliyo na wahitimu waliohitimu mafunzo yao, huku wakiwa na nyuso za furaha wakiwa wamevalia majoho meusi na baadhi wakiwa wameshika moja ya cheti kuashiria uhitimu wa mafunzo hayo.

Elimu ya watu wazima ampabo anaonekana mwanafunzi aliyehitimu mafunzo hayo akiwa anatunukiwa cheti akiwa katika sura na uso wa tabasamu kubwa kwa kufurahia kuhutimu elimu hiyo.

Mmoja ya darasa kubwa lililowekwa meza ndefu, huku ikiwa imezungukwa na wanafunzi wa elimu ya watu wazima. Hii ikiashiria ni moja ya utoaji wa elimu isiYokuwa rasmi; huku katika meza hiyo kukiwa na madaftari na kalamu.

Chumba cha darasa kilicho na wanafunzi walioketi katika viti na meza kubwa nyeupe huku wakiendelea kijifunza kwa umakini, wakiwa na sura za tabasamu na huku baadhi wakiwa waandika katika madaftari.

Wanafunzi wanaojifunza elimu isiyokua rasmi na elimu ya watu wazima walioketi katika chumba cha darasa, huku kila mmoja akiwa na kompyuta mezani na kando akiwa na chupa za maji wakiendelea kujifunza kwa umakini.

Kundi kubwa la wanafunzi wanao pata elimu isiyo kuwa rasmi na elimu ya watu wazima, wakiwa wameketi katika mfumo wa duara huku wakiwa wanajadili jambo fulani la masomo kwa umakini.

Moja ya wanafunzi walioketi katika darasa, katika elimu isiyokuwa rasmi na elimu ya watu wazima wakiendelea kujifunza na kusikiliza kwa umakini masomo wanayofundishwa.

Chumba cha darasa kilicho na wanafunzi walioketi wanaume katika viti na huku wakiwa wameshikilia simu janja katika mikono yao, hii ikiashiria kwamba wanajifunza kupitia simu janja hizo.

Moja ya mafunzo ya shamba darasa katika elimu ya kilimo huku ikionekana mimea ya kijani kibichi na mbele kukiwa na wanafunzi walioshika madaftari, wakimsikiliza mkufunzi anayewaelekeza juu ya kilimo bora.

Moja ya wanafunzi wakiwa wameketi katika chumba maalum huku wakiendelea kujifunza kwa vitendo wakionyeshana na kujadili juu ya masomo yao yanayoashiria ni moja ya mafunzo wanayoendelea kuyapata shuleni hapo.

Sehemu kubwa ya wazi iliyo na ardhi yenye udongo wa rangi ya kahawia, mbele yake kukionekana dawati kubwa lililo na kitabu chenye picha mbalimbali, huku akionekana mwanamke aliyevalia kanga na kando kukiwa na chombo cha usafiri aina ya pikipiki, ikiashiria ni usafiri kwa ajili ya mwanamke huyo.

Katika chumba cha darasa kilichojaa wanafunzi waliokaa katika viti na meza, huku akionekana mwalimu aliyevaa suti nyeusi, akiendelea kuwaelekeza na kuwafundisha katika kompyuta mpakato."

Katika chumba kikubwa kilicho na wanafunzi wa jinsia za kiume na kike; walioketi katika viti huku baadhi wakiwa na kalamu na karatasi, wakijaribu kuelekeza juu ya masomo yao na wengine wakiwa wametulia na kusikiliza kwa umakini mkubwa.

Moja ya wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wakiendelea kupata mafunzo yao. Na hii ni moja ya utoaji wa elimu isiyokuwa rasmi katika rika la watu wazima; inayoendelea kufundishwa katika taasisi mbalimbali.

Sehemu ya darasa kukiwa na wanafunzi walioketi katika viti vya plastiki huku wakiwa wanajadili jambo fulani kwa ajili ya maendeleo ya masomo yao na katika kulijenga taifa lao.

Ndani ya ukumbi mkubwa uliojaa wanafunzi wa jinsia mbalimbali wakiwa wanajifunza kwa vitendo, na mbele kukiwa na mtoa mada aliyeshikilia bango lililo na maandishi meusi.

Chumba kikubwa cha darasa, kukiwa na wanafunzi wanaosoma elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima, huku wakiwa wameketi kwa umakini na mbele kukiwa na bango la kufundishia; huku mtoa mada akiendelea kuwafundisha kwa umakini.

Chumba cha ufundi stadi aina ya ushonaji ukionekana wanawake walioketi huku wakiwa na mashine za ushonaji, wakiendelea kujifunza na kuelekezana juu ya ushonaji wa nguo mbalimbali.

Moja ya namna ya mafunzo ya elimu ya watu wazima, kwa kutumia mfumo wa kompyuta za mezani na huku baadhi wakiwa na kompyuta za mpakato, na wengine wakitumia simu janja wakiendelea kujifunza kwa pamoja.

Moja ya darasa kubwa lililo na safu zilizo na vitabu mbaimbali, huku wakionekana mwanafunzi wa jinsia ya kike, akipata maelekezo kutoka kwa mwalimu wake, akimuonyesha katika moja ya vitabu vilivyo katika safu hizo.

Wanafunzi walioketi katika chumba kikubwa huku wakiwa wamekaa katika meza na madawati na huku akipita mwalimu anayewakaguwa na kuwaelekeza juu ya masomo wanayojifunza katika chuo hicho cha elimu ya watu wazima ili kupata ujuzi katika elimu isiyokuwa rasmi.

Chumba cha darasa kilicho na wanafunzi walioketi kwa utulivu mkubwa wakiwa wanajifunza, na juu ya meza zao kukiwa na madaftari na huku baadhi wakiwa na chupa za maji mbele yao, huku wakiwa wameketi kwa utulivu mkubwa.

Sehemu ya darasa lililo na wanafunzi waliokaa katika viti na meza mbele yao huku mbele ya ukuta kukiwa na ubao wenye rangi nyeusi na maandishi meupe, huku akionekana mwalimu akiendelea kuwaelekeza kwa bidii.

Wanafunzi katika darasa linalotoa elimu ya watu wazima isiyokuwa rasmi, wakiwa wameketi katika meza kubwa, huku wakiwa wanajifunza kwa tabasamu kubwa na kushikilia kalamu zao mikononi na mmoja akiwa anaandika na kueleza juu ya jambo fulani.

Chumba cha darasa kilichosheheni wanafunzi wa jinsia mbalimbali (wa kike na wa kiume) wakiwa wamekaa kwenye meza na madawati. Huku wakiwa wanamsikiliza mwalimu anayewafundisha aliyesimama mbele ya chumba hicho.

Wanafunzi wanaojifunza elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima wakiwa wameketi katika chumba maalumu huku wakiwa wameshika vifaa flani katika mikono yao, wakiwa wanaelekezana matumizi na juu ya usomaji.

Sehemu isiyo rasmi ya watu wazima ikiendelea kutolewa na wanaonekana wanawake wanaotabasamu wakiendelea kujifunza kwa vitendo. Hii ni elimu ya elimu ya ushonaji ambayo inaleta tija na manufaa kwa kundi dogo la mabinti na wanawake.

Eimu isiyokua rasmi na elimu ya watu wazima ikiendelea kutolewa katika moja ya madarasa huku akionekana mwanafunzi aliesimama huku ameshikilia kompyuta mpakato katika mikono yake na akionyesha sura ya tabasamu.

Sehemu ya chumba cha darasa kilicho na viti na meza za mbao huku wakionekana wanafunzi watatu wa elimu ya watu wazima, waliokaa katika moja ya meza hizo wakiwa na madaftari ya kujifunzia na baadhi ya meza kukiwa na chupa zilizo na maji ya kunywa ndani yake.

Ni moja ya darasa lililo na viti vya mbao na meza kubwa, huku likionekana jopo la wanafunzi wanaojifunza kwa stadi za kazi katika mfumo wa elimu isiyokuwa rasmi. Watu hao wazima wakiwa na vifaa mbalimbali vya ushonaji katika mikono yao.

Wanafunzi walioketi katika meza kubwa, huku wakiendelea kujifunza kwa umakini mkubwa wakiwa wanafunua baadhi ya madaftari yao huku wakiwa wameshika kalamu katika mikono yao na kuinama kuendelea kujifunza.

Moja ya wanafunzi wanaoendelea kupata mafunzo ya elimu yasiyokuwa rasmi na elimu ya watu wazima, wakiwa ndani ya chumba huku baadhi wakiwa wameketi kwenye kiti, na juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato na hali wengine wakiwa wamesimama wakiwa wanatazama jambo fulani.

Wanafunzi walio ndani ya chumba cha darasa kilicho na meza kubwa za mbao na huku wakiwa wameketi na kompyuta zao mpakato juu ya meza, huku anaonekana mkufunzi anao waelekeza juu ya jambo fulani. Hii ikiwa ni muendelezo wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima.

Katika moja ya darasa, ikionekana kuwa na meza na wanafunzi walioketi katika viti huku juu ya meza hizo kukiwa na kompyuta za mezani, na huku akionekana mkufunzi anaewaelekeza juu ya jambo fulani.

Chumba cha darasa kukiwa na wanafunzi wa elimu ya watu wazima, waliovaa mavazi mbalimbali wakiwa wake kwa waume, wakiwa katika meza wakijifunza kwa vitendo huku baadhi wakiwa na vifaa wakitesti vifaa mbalimbali katika darasa hilo.

Sehemu ya chumba cha darasa kukiwa na wanafunzi walioketi huku wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao, huku akiendelea kufundisha kwa umakini mkubwa wanafunzi walio katika chumba hicho.

Ni moja ya darasa likiwa na wanafunzi wake kwa wanaume wakiwa wamekaa katika viti na meza huku wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo yanayotolewa katika darasa hilo na baadhi wakiwa wameshika kalamu na karatasi.

Chumba cha kuifunzia kikiwa na wanafunzi wake kwa wanaume walioketi katika viti huku wakiwa wanajadili jambo fulani na kusikilizana kwa umakini na huku baadhi wakiwa wanatoa maelekezo.

Sehemu ya wazi iliyo na banda kubwa iliyojaa wanawake waliobeba watoto migongoni na wengine wakiwa wamewapakata, huku akionekana mhudumu wa afya anayewaelekeza juu ya jambo fulani katika utoaji na upataji wachanjo na umuhimu katika umri wa watoto hao.

Chumba kikubwa cha darasa mfano wa ukumbi mkubwa wa mkutano, wakionekana watu waliokaa katika meza, ikiashiria kwamba ni wanafunzi katika elimu ya watu wazima, wakiwa wanaendelea kupata ujuzi na kufundishwa masomo mbalimbali.

Moja ya chumba kikubwa cha darasa, huku wakionekana wanafunzi wa elimu ya watu wazima walioketi katika viti na mbele yao kukiwa na meza kubwa. Huku akionekana mwalimu anaewafundisha juu ya jambo fulani kwa vitendo.

Ni moja ya mkufunzi aliyeketi katika darasa maalumu ikiwa ni mfano wa maktaba iliyojaa vitabu katika safu mbalimbali, na huku mbele kukiwa na watoa huduma walioketi wawili na huku mkufunzi huyo akiendelea kujisomea kwa umakini.

Ukumbi mkubwa ulio wazi ulio pembezoni mwa miti mirefu ya kijani, huku yakionekana madawati na meza zilizopangwa za mbao na wanafunzi walioketi katika elimu isiyokuwa rasmi, ya watu wazima wanaoendelea kujifunza kwa umakini mkubwa.

Sehemu ya wazi iliyo na banda kubwa lililojaa wanafunzi wa rika tofauti wa jinsia ya kike na kiume. Wakiwa wameketi katika viti wakiendelea kupata elimu isiyokuwa rasmi, pamoja na elimu ya watu wazima. Watu hao wakimsikiliza mwalimu kwa umakini mkubwa.

Moja ya darasa lililo na wanafunzi watatu walioketi katika viti na huku wakiwa na kompyuta mpakato katika meza na wakiwa makini kuangalia juu ya jambo fulani katika masomo yao.

Moja ya wanafunzi wanaoendelea kupata mafunzo ya elimu ya watu wazima, na hii ni moja ya elimu zisizo kuwa rasmi, zinazoendelea kutolewa katika umri wa rika mbalimbali; huku wakionekana wanafunzi hao wanaojifunza kwa umakini.

Jopo la wakina mama na wakina baba walioketi katika chumba huku baadhi wakiwa wamejifunika kwa shungi zao, hii inaashiria ni utoaji wa elimu katika elimu ya watu wazima na katika mfumo wa elimu isiyokuwa rasmi, huku mmoja akiwa amesimama akiwaelekeza juu ya jambo fulani.

Moja ya elimu isiyokuwa rasmi ikiendelea kutolewa katika elimu ya watu wazima na wanafunzi hao wakionekana wameketi kwa pamoja katika darasa kubwa na kila mmoja akiwa ameshikilia kompyuta mpakato akiendelea kujifunza katika darasa hilo.

Sehemu ya wazi ya chumba cha darasa kukiwa na wakufunzi wa elimu ya watu wazima waliokaa katika mduara huku wakiwa wanajadili masomo mbalimbali, wakiwa wameketi katika viti vya plastiki vyenye rangi nyeupe na baadhi wakiwa na makaratasi na madaftari.

Sehemu ya wazi iliyo na watu waliosimama huku akiwa ameshika mmoja wao daftari na kalamu, akiwa anajaribu kuwaelekeza jinsi ya utengenezaji wa vifaa mbalimbali vya fanicha.

Sehemu ya chumba cha darasa kilicho na wanafunzi wengi waliokaa katika makundi mbalimbali wake kwa waume wakiwa na meza kubwa yenye rangi nyeupe, wakijadili jambo fulani la masomo kwa umakini mkubwa.

Moja ya darasa lililo na kuta za rangi ya manjano, huku mbele kukiwa na bango kubwa jeupe lililo na maandishi madogo na huku wakionekana wanafunzi wakiwa wameketi kwenye viti na kujadili juu ya masomo yao.

Moja ya wanafunzi katika elimu ya watu wazima akiendelea kupata mafunzo mbalimbali kwa kujisomea katika vitabu. Hii ni moja ya njia ya ufundishaji wa elimu isiyokuwa rasmi, wakionekana wanafunzi hao wakiwa katika umakini mkubwa wakijifunza.

Mmoja wa wakufunzi aliyesimama mbele ya darasa kubwa, lililo na ukuta ulio na ubao mweusi ulioandikwa maandishi meupe, huku akiwa na zana za kufundishia akijaribu kuelekeza wanafunzi wake kwa furaha kubwa.

Baraza lililo na wanafunzi wanaopata elimu isiyo kuwa rasmi, elimu ya watu wazima. Hii ni moja ya mafunzo yanayotolewa katika umri wa watu wazima huku wakiendelea kujifunza kwa kutumia kompyuta mpakato.

Darasa kubwa lililoezekwa kwa paa la bati na ndani wakionekana wanafunzi waliojiinamia wakisoma kwa umakini mkubwa na huku mkufunzi mmoja akiwa mbele yao akielekeza baadhi ya wanafunzi walio mahali hapo.

Moja ya darasa lililo na wanafunzi waliovalia sare za fulana za rangi ya bluu bahari, huku baadhi wakiwa wamevaa kofia na wakiwa na madaftari na vitabu katika meza za mbao wakiendelea kujifunza na kusikiliza kwa umakini.

Sehemu kubwa ya chumba cha darasa kilicho na kuta zilizoezekwa kwa matofali ya udongo na ndani kukiwa na wanafunzi wa jinsia tofauti, ya kike na kiume, na mbele kukiwa na watoa mada walio na mabango yanayoashiria mafunzo katika elimu ya watu wazima.

Sehemu ya chumba cha darasa kilicho na wanafunzi wa jinsia tofauti wa kike na wa kiume, wakiwa kila mmoja ameshika kompyuta mpakato. Ikiwa juu ya meza akiendelea kujifunza, elimu ya watu wazima. Huu ni muendelezo wa mafunzo yao.

Chumba cha darasa kilicho na walimu, wanaoendelea kuwafundisha wanafunzi walioketi katika viti na meza, na mbele yao kukiwa na kompyuta za mezani. Hii ni moja ya mafunzo yasiyokuwa rasmi katika elimu ya watu wazima.

Katika chumba kikubwa cha darasa, akionekana wanawake walioketi katika madawati. Huku akiendelea kupata masomo yao na huku baadhi wakiwa wamejifunika katika vichwa vyao, na madaftari yakiwa juu ya meza kubwa.

Moja ya chumba cha darasa kilicho na kuta kubwa na mbele kukiwa na karatasi kubwa lenye rangi nyeupe likiwa na maandishi pamoja na vipeperushi vilivyobandikwa katika ukuta huo huku kukiwa na wanafunzi wanaojifunza.

Ndani ya darasa linalotoa mafunzo yasiyokuwa rasmi katika elimu ya watu wazima, wakionekana wanawake walioketi kwa pamoja wakijadili juu ya jambo fulani na walimu wao akiwasikiliza kwa makini na kuwafundisha.

Ni njia mojawapo ya kuelekezana katika elimu ya watu wazima, huku wakiwa na makaratasi makubwa yaliyoandikwa jambo fulani, na kuweka juu ya meza huku wakiwa wanaangalia na kujifunza kwa umakini mkubwa.

Sehemu ya darasa lililojaa wanafunzi walioketi katika viti huku wakiwa wanatabasamu na baadhi yao wakiwa wamenyanyua mkono juu ikiashiria ni kutaka kuelewa juu ya jambo fulani katika mafunzo yao.

Kundi kubwa la wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wanaendelea kupata mafunzo, hii ni moja ya elimu isiyokuwa rasmi inayotolewa katika umri wa watu wazima. Watu hao wakiwa wameketi katika meza kubwa za mbao na viti wakiendelea kupata mafunzo mbalimbali.

Darasa kubwa lililo na wanafunzi walioketi wajinsia tofauti wakike na yakiume wakiwa wanapata elimu yao ya watu wazima, na pia ni mafunzo yanayotolewa yasiyokuwa na mfumo rasimi unaoendelea kutolewa kufundishwa kwa umakini.

Chumba cha darasa kilichojaa wanafunzi wengi watu wazima, walioinama kila mmoja akijisomea, hii ikiashiria ni katika majaribio yanayotolewa katika elimu hiyo, huku kukiwa na wakufunzi waliosimama mbele yao.

Chumba cha darasa kilicho na kompyuta kubwa za mezani, huku wakionekana wanafunzi walioketi wakiwa wanajifunza na kuelekezwa juu ya jambo fulani, kupitia komputa hizo za mezani.

Darasa kubwa lililoketi watu wazima wakiwa wamekaa katika meza kubwa za mbao na viti, huku wakiwa wanasikiliza masomo katika chumba kikubwa kilicho na kuta zenye rangi ya kahawia pamoja na sakafu.

Elimu isiyokuwa rasmi na elimu ya watu wazima, ikionekana watu wazima wanaume waliovalia kofia kichwani huku wakiwa wanajifunza jambo fulani kwa kuonyesha vitendo kwa kutumia mikono yao.

Ni moja ya mafunzo ya elimu ya watu wazima kwa vitendo, huku wakionekana baadhi ya wanafunzi, wakiwa wamechuchumaa na kupiga magoti, wakiwa wanajifunza kwa vitendo katika masomo yao.

Baadhi ya wanafunzi waliosimama wakiwa wamevaa mavazi tofautitofauti, huku wakiwa wameshikilia majarida yaliyo na ramani ya afrika pamoja na nchi mbalimbali. Hii ikiashiria ni nyenzo wanazozitumia katika kujifunza.

Mwanafunzi anayetabasamu kwa furaha katika mafunzo yanayotolewa ya elimu ya watu wazima. Hii ni moja ya mafunzo yasiyokuwa rasmi yanayotolewa katika sehemu tofauti. Akionekana akikabidhiwa cheti chake cha kuhitimu mafunzo hayo.

Katika chumba kikubwa cha darasa wakionekana wanafunzi waliozunguka meza, wakiwa na jisia tofauti. Huku akionekana mkufunzi akiwaelekeza juu ya jambo fulani katika moja ya karatasi hapo mezani.

Sehemu ya chumba cha darasa, wakionekana watu wazima walioinama katika meza. Wakiwa wanajipima kwa majaribio yaliyotolewa na walimu wao. Hii ikiashiria ni moja ya kujifunza, katika elimu ya watu wazima.

Chumba cha elimu ya watu wazima na elimu isiyokuwa rasmi wakionekana wanafunzi waliovalia mavazi ya jamii ya kimasai, huku wakiendelea kujifunza na mmoja wao akionekana kushika bango lililo na karatasi nyeupe.

Moja ya elimu inayotolewa katika umri wa watu wazima, ikiwa ni mfumo wa elimu isiyokuwa rasmi. Wanafunzi hawa wakiwa wanatumia kompyuta zao za mpakato, wakiendelea kujifunza na baadhi wakiandika katika madaftari.

Moja ya darasa kubwa lililo na madirisha makubwa na huku ndani ya chumba hicho wakionekana wanafunzi wa jinsia mbalimbali, wakiwa katika elimu isiyokuwa rasmi ya watu wazima huku baadhi wakiwa wameshika kompyuta mpakato katika mikono yao.

Ni moja ya wanafunzi wanaopokea mafunzo ya elimu isiyokuwa rasmi na elimu ya watu wazima, wakiwa wameketi katika chumba kikubwa chenye madirisha ya vioo na huku wakiwa na kompyuta mpakato zilizo juu ya meza zao.

Moja ya ukumbi mkubwa uliowazi ukiwa na viti vyenye rangi mbalimbali huku ukiwa na wanafunzi waliovaa sare wakiwa wanaendelea kujifunza na kupata maelekezo kutoka kwa walimu.

Moja ya darasa kubwa likiwa na wanafunzi walioketi katika viti na meza kubwa za mbao, huku wakiwa na sura za tabasamu na wengine wakiwa wameshika madaftari yaliyo juu ya meza hizo.

Mmoja ya mwanafunzi alieketi katika kiti ndani ya darasa lililo na viti vyenye rangi nyeupe, huku katika meza akiwa na baadhi ya vitabu alivyofunua, huku akiwa anaendelea kujifunza.

Moja ya elimu zinazotolewa zisizokuwa rasmi katika elimu ya watu wazima, huku wakionekana wanafunzi wa mataifa tofauti wazungu na waafrika, wakiwa wameketi pamoja wakiendelea kujifunza, na baadhi wakiwa wanatabasamu kwa mafunzo yanayoendelea.

Sehemu ya chumba cha darasa kukiwa na wanafunzi wa kabila mbalimbali, wakiwepo waafrika na wazungu; wakiwa wameketi katika meza na viti, na juu ya meza hizo kukiwa na kompyuta mpakato, huku wakisikiliza kwa umakini.

Sehemu ya banda kubwa lililo na wanafunzi wanaopokea elimu isiyokuwa rasmi ya watu wazima, hii ni moja ya mchanganyiko ya wanafunzi hao walioketi katika umri tofauti na jinsia tofauti, huku akionekana mwalimu anaendelea kuwafundisha wanafunzi hao.

Rundo kubwa la wanafunzi walioketi katika meza kubwa za mbao zilizowekwa kompyuta za mezani juu. Hii ikiashiria kwamba ni mafunzo ya elimu ya watu wazima yanayotolewa kwa vitendo juu ya somo la kompyuta.

Chumba cha darasa ikiwa na wanafunzi walioketi katika meza na viti huku wakiwa wanajisomea na wengine wakiwa wamejiinamia ikiashiria kwamba wako katika majaribio, na hii ni picha ya kuonyesha ni elimu ya watu wazima.

Darasa lililo na wanafunzi walioketi kwa pamoja huku wakiendelea kujisomea katika elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima, hii ni moja ya mafunzo wanayojifunza katika umri huo mkubwa huku wakiendelea kuyafatilia kwa umakini mzuri.

Katika moja ya darasa kubwa lililojaa wanafunzi walioketi katika viti kwa utulivu mkubwa wakiendelea kupata mafunzo ya fani mbalimbali na huku wakiwa na madaftari na kalamu.

Chumba cha darasa kilicho na kuta lenye ubao mweusi huku akionekana mwanamke aliyevalia kofia na kitenge kiunoni, hii ni moja ya elimu isiyokuwa rasmi ya watu wazima akionekana akiandika katika ubao.

Moja ya darasa kubwa lililo na wanafunzi wakiendelea kupata elimu isiyokuwa rasmi na elimu ya watu wazima, huku wakiwa wanatumia kompyuta za mezani na mwalimu akiendelea kuwaelekeza mmoja baada ya mmoja.

Sehemu ya chumba cha darasa kukiwa na wanafunzi walioketi katika viti na meza huku juu ya meza hizo kukiwa kompyuta mpakato, huku wakiwa wanaziangalia na kujadili jambo fulani kwa umakini mkubwa.

Darasa kubwa lililo na wanafunzi wanaoendelea kujifunza juu ya elimu ya watu wazima, wanafunzi hao baadhi wakiwa ni katika jamii ya ufugaji. Huku wakiwa wameshika madaftari na majarida mbalimbali.

Chumba kikubwa cha darasa kilicho na wanafunzi walioketi katika viti na meza, na mbele kukiwa na mkufunzi aliyevalia kofia, huku akiendelea kufundisha na wanafunzi hao wakiendelea kumsikiliza kwa umakini mkubwa.

Chumba kikubwa cha darasa wakionekana wanafunzi waliosimama, huku mbele kukiwa na mkufunzi anayetoa elimu katika mfumo wa elimu usiokuwa rasmi; wanafunzi hao wakiwa na rika tofauti wamesimama wakimsikiliza kwa umakini mkubwa, ikiashiria ni moja ya utoaji wa elimu ya watu wazima.

Katika sehemu ya darasa lililo na viti na meza, wakionekana wanafunzi wa jinsia ya kike na mbele yao akionekana mkufunzi wa kiume, anaowaelekeza huku wakiwa wanatabasamu kwa furaha.

Wanafunzi wa elimu ya juu ya elimu ya watu wazima wakiwa wamesimama, wakiwa wamevalia majoho meusi na kofia wakiwa wanatabasamu. Ikiashiria kwamba wamehitimu mafunzo yao ya elimu ya juu, Huku wakiwa wamesimama mbele ya moja ya madarasa waliyokuwa wakijifunzia.

Sehemu ya chumba cha darasa kilicho na wanafunzi walioketi katika viti na meza huku wakiwa na kompyuta zao za mezani wakiendelea kuelekezwa katika masomo yanayohusiana na mfumo wa kompyuta.

Darasa la mafunzo yasiyo rasmi na elimu ya watu wazima yakiendelea kutolewa katika darasa maalumu huku akionekana wanawake na wanaume waliovalia baragashia na wengine wamejifunga shungi katika vichwa vyao.

Mfumo wa kufundishaji wa watu wazima, ikiwa na mfumo wa elimu usiokuwa rasmi ukiendelea kutolewa katika moja ya madarasa huku wanafunzi hao wakiwa wamekaa na kusikiliza kwa makini.

Katika darasa kubwa lililo na mfumo wa utoaji wa elimu ya watu wazima huku wakionekana wanafunzi walioketi katika meza kubwa za mbao, na huku mbele kukiwa na mwalimu aliyesimama na meza kubwa ndefu akiendelea kuwafundisha na kuwaelekeza.

Moja ya wanafunzi walioketi kwa utulivu katika darasa huku wakiwa wanaelekezana juu ya jambo fulani kuhusiana na masomo yao hii inaashiria ni namna ya usomaji katika elimu ya watu wazima

Ndani ya chumba cha darasa wakionekana wanafunzi wakike na wakiume huku kando kukiwa na kompyuta mpakato na huku wakiwa wameshikilia kalamu na karatasi wakiwa wanaangalia kwa makini juu ya jambo fulani.

Wanafunzi walioketi katika chumba, huku kila mmoja akiwa amekaa katika kiti na meza na kompyuta za mezani zikiwa juu ya meza hizo na walimu waliosimama huku wakiwa wanawaelekeza juu ya matumizi ya vifaa hivyo vya kielektroniki.

Ni sehemu ya wazi iliyo na viti na wanafunzi waliokaa kando ya shamba kubwa lililo na mimea aina ya mihindi iliyo na rangi ya kijani kibichi, huku mkufunzi akijaribu kuwaelezea juu ya kilimo bora.

Elimu isiyo rasmi na ya watu wazima wakiwa wanafunzi katika chumba kikubwa cha ufundi, huku kila mmoja akiwa amesimama katika meza akiendelea kijifunza kwa ustadi mkubwa.

Wanawake walioketi katika umbo la mduara, wakiwa wanajifunza huku katikati yao wakionekana mwanaume anayewaelekeza juu ya jambo fulani, na hii inaonyesha kwamba ni katika mwendelezo wa mafunzo yanayotolewa kwa umri wa watu wazima.

Chumba kikubwa cha darasa, kilicho na meza kubwa za mbao, na huku wakionekana wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiendelea kupata mafunzo katika elimu isiyokuwa rasmi, huku wakiwa na madaftari na kalamu katika mikono yao.

Sehemu ya wazi iliyo na mandhari nzuri iliyo na miti na mimea yenye rangi ya kijani kibichi huku kukiwa na kundi la watu waliozunguka eneo hilo huku wakiwa wanajifunza na kujadili juu ya jambo fulani kwa ajili ya maendeleo ya kijiji chao.

Sehemu ya chumba cha darasa kilicho na viti na meza za mbao na huku wakionekana wanafunzi wa jinsia mbalimbali walioketi katika viti hivyo na daftari juu ya meza, wakimsikiliza mkufunzi anayewafundisha kwa umakini mkubwa.

Katika mfumo wa elimu isiyokuwa rasmi wakionekana watu wazima wanaoendelea kupata mafunzo ya elimu ya watu wazima, wakiwa wamekusanyika kwa wingi chini ya miti mkubwa huku wakiwa wameketi katika mfumo wa duara na katikati, akiwepo mkufunzi au mwalimu anayewafundisha.

Sehemu kubwa ya wazi ya darasa huku wakionekana watu wengi walioketi katika darasa, na mbele akionekana mwanaume aliyevaa fulana nyeupe akiendelea kuwaelekeza juu ya masomo katika chumba hicho.

Sehemu ya chumba kikubwa kilicho na mandhari nzuri, huku kukiwa na wanafunzi walioketi katika meza zilizofunikwa vitambaa mbalimbali, na huku wakiendelea kujifunza kwa kutumia picha mbalimbali zilizoko mbele ya darasa hilo.

Wanaume waliosimama ndani ya chumba cha darasa huku wakiwa wamezunguka katika meza, huku mmoja wao akiwa anaandika katika karatasi kubwa nyeupe; hii ikiashiria ni moja ya njia ya kujifunza katika elimu ya watu wazima.

Sehemu ya chumba cha darasa kilicho na kuta nyeupe, huku wakionekana wanafunzi wa elimu ya watu wazima waliokaa huku wakitabasamu wakiwa na madaftari na kalamu mkononi, wakiwa wanajifunza jambo fulani.

Katika chumba kidogo kilicho na madirisha ya vioo huku ndani kukiwa na meza, na wakionekana wanafunzi wachache walioketi wakiwa na kompyuta mpakato; wakiendelea kuelekezana juu ya masomo yanayohusu elimu ya watu wazima.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wameketi kwa umakini mkubwa huku akiwa amevalia barakoa zao sehemu ya chini ya kidevu na ndani ya chumba hicho kukiwa na mabango na vipeperushi mbalimbali vilivyobandikwa katika kuta za chumba hicho.

Darasa lililo na wanafunzi watatu wenye jinsia ya kiume na kike wakiwa wamekaa katika meza kubwa na mbele yao kukiwa na kompyuta ambazo wanazitumia katika kujisomea .

Chumba cha darasa kilicho na wanawake wanaojifunza katika mfumo wa elimu isiyokuwa rasmi ya watu wazima, wakiwa wameketi katika benchi la mbao na huku mbele akionekana mwalimu aliyesimama na mbele kukiwa na mlango mkubwa na kabati.

Sehemu ya darasa kubwa lililojaa wanafunzi walioketi katika madawati ya mbao, huku daftari zao zikiwa katika meza wakiendelea kumsikiliza mwalimu wao kwa umakini mkubwa darasani.

Eneo kubwa la wazi lililo na majengo ya shule ya msingi yaliyowezekwa kwa mabati yenye rangi nyekundu na huku pembeni kukiwa na miti mikubwa ya kijani, na huku pembeni kukiwa na uwanja ulio na nyasi fupi za kijani kibichi.

Darasa katika shule ya elimu ya msingi wakionekana wanafunzi walioketi katika madawati wakiwa wamevalia sare za blue na nyeupe na mbele kukiwa na ubao mkubwa wenye rangi nyeusi ulio na maandishi meupe na mwalimu akiendelea kuwafundisha.

Jengo kubwa zuri la shule ya elimu ya msingi lililojengwa kwa kuta safi nyeupe, huku yakionekana baadhi ya madarasa yakiwa na milango ya mbao iliyofungwa. Hii ni moja ya majengo yanayotoa elimu ya shule ya msingi.

Moja ya vitabu vya kujifunzia katika eneo la shule ya msingi kunaonekana baadhi ya kitabu kilichofunguliwa katika kurasa tofauti, kikiwa na picha ya watu wazima na chini kukiwa na picha ya wanafunzi hii ni moja ya jinsi ya kuwafundisha wanafunzi katika shule ya msingi.

Moja ya jengo zuri la kisasala la shule moja ya shule ya elimu ya msingi lililojengwa kwa kuta nyeupe na kuezekwa kwa vigae vyekundu, na nyuma ya jengo hilo ikionekana miti mikubwa mirefu ya kijani kwa mbali na pembezoni kukiwa na miti michache ya kijani

Maktaba ndogo katika shule ya elimu ya msingi iliyo na safu za mbao zilizo na majarida mbalimbali na vitabu, baadhi ya majarida hayo yakiwa na rangi ya buluu na mengine rangi ya manjano.

Ni moja ya meza iliyo na vitabu vya elimu ya shule ya msingi, vilivyo pangwa katika meza. Vitabu hivyo vinaonekana vikiwa na mada tofauti tofauti na rangi, zikiwa zimepambwa kwa picha mbele ya vitabu hivyo.

Ni moja ya darasa lililo na meza iliyo na majarida yenye rangi ya bluu nyeusi na kijani hii inaonyesha ni majarida katika shule ya msingi, huku kukiwa kumepambwa na hayo majarida yaliyo na karatasi ndani yake.

Chumba cha darasa akionekana mwalimu wa shule ya msingi, akiwa anaandika katika ubao mweusi kwa maandishi meupe, mwalimu huyu akiwa amejifunika shungi katika kichwa chake, hii ni moja ya mafunzo yanayoendelea kwa watoto hao wa shule ya msingi.

Wanafunzi katika shule ya msingi, ikionekana kuwa na mandhari nzuri iliyokuwa na miti mirefu ya kijani, na nyasi fupi katika viunga mbalimbali; huku wakionekana wanafunzi waliovalia sare katika moja ya viwanja hivyo.

Mwalimu aliyesimama mbele ya darasa katika shule ya elimu ya msingi huku mbele yake kukiwa na ubao mkubwa mweupe ulioandikwa kwa maandishi ya rangi ya bluu. Mwalimu huyo aliyevaa kwa unadhifu huku ameshikilia karatasi na kalamu katika mikono yake.

Ni moja ya kitabu kilicho na mafunzo ya elimu ya shule ya msingi, huku baadhi ya kurasa zikiwa na picha mbalimbali. Hii ikiwa ni moja ya kurahisisha jinsi ya kujifunza katika umri mdogo.

Ni moja ya kitabu cha elimu ya shule ya msingi kilicho na kurasa mbalimbali kilichosheheni picha za mtu alievaa koti jeusi na kanzu, na mtoto alievaa shati la njnao na kaptula nyekundu.

Elimu ya shule ya msingi ikiendelea kutolewa katika sehemu mbalimbali, hii inaonyesha ni moja ya mafunzo yanayotolewa ikionekana kitabu kilicho na kurasa zilizo na picha mbalimbali.

Chumba cha darasa katika shule ya elimu ya msingi, ikionekana chumba cha darasa lililo kikuwa kimepangwa madawati kwa unadhifu mkubwa na mbele ya darasa hilo, kukiwa na ubao wenye rangi nyeusi na pembeni kukiwa na bango lenye rangi nyeupe.

Karatasi kubwa iliyo na michoro mbalimbali katika elimu ya shule ya msingi, huku baadhi kukiwa na namba zilizoandikwa na picha, na huku ikionekana karatasi hiyo ikiwa imesahihishwa kwa kalamu yenye wino mwekundu.

Chumba kilicho na ubao mweupe uliobandikwa vikaratasi vidogo vilivyo na maandishi mbalimbali. Hii ni moja ya mafunzo yanayotolewa katika elimu ya shule ya msingi. Hii ni kuashiria kwamba kila mtoto anatakiwa ajifunze kwa bidii kubwa.

Chumba kikubwa nadhifu katika elimu ya shule ya msingi, kilichopangwa meza na viti kwa umakini mkubwa, ikiashiria kwamba ni tayari kwa wanafunzi kuingia katika kufanya majaribio mbalimbali.

Sehemu ya wazi katika majengo ya shule ya msingi, iliyo na uwanja uliosheheni miti mizuri yenye rangi ya kijani. Na viwanja vilivyo na nyasi fupi za kijani na baadhi ya wanafunzi wakionekana kupita katika viwanja hivyo.

Ni moja ya majengo mazuri katika shule ya elimu ya msingi yaliyoezekwa kwa mabati, huku kukiwa na madirisha makubwa yaliyo wazi, na pembeni kukiwa na viunga vilivyo na nyasi chache zenye rangi ya kijani na baadhi kukiwa na miti mifupi.

Mwalimu anayeendelea kufundisha katika ubao mkubwa ndani ya darasa katika shule ya elimu ya msingi. Mwalimu huyu akiwa amejifunika kwa shungi huku akiendelea kuchora na kuandika baadhi ya maneno kwa lugha ya kiingereza.

Darasa la wanafunzi katika shule ya msingi walioketi darasani katika madawati ya mbao na mbele kukiwa na ubao mkubwa wamenye rangi nyeusi. Na mbele akionekana mwalimu anaye endelea kuwafundisha kwa vitendo.

Ni moja ya darasa katika shule ya elimu ya msingi, huku wakionekana wanafunzi walio keti katika madawati ya mbao huku wakiwa wamevalia sare zao, na mbele kukiwa na ubao mkubwa mweusi na mwalimu akiwa anaendelea kuwafundisha katika darasa hilo.

Ni moja ya viunga katika shule ya elimu ya msingi iliyozungukwa na barabara ya vumbi na kando kukiwa na viunga vyenye miti mifupi ya kijani iliyokatwa kwa ustadi mkubwa. Na pembeni yakionekana baadhi ya madarasa yaliyoezekwa kwa bati jekundu.

Jengo kubwa la madarasa katika elimu ya shule za msingi huku ikionekana shule hiyo ya elimu ya msingi, ikiwa imejengwa kwa ufundi mkubwa na kuezekwa kwa mabati na kando kukiwa na viunga vilivyo na nyasi fupi na rangi ya kijani kibichi.

Moja ya darasa katika shule elimu ya msingi, akionekana mwalimu aliye valia suti na kusuka nywele zake, huku akitabasamu akiendelea kuwafundisha wanafunzi hao wa shule ya msingi.

Sehemu iliyo na vitabu vilivyo na rangi tofauti tofauti vya elimu ya shule ya msingi. Vitabu hivyo vikiwa vimepakwa rangi nyekundu pamoja na zambarau, huku na picha maalumu zikiwa zimepambwa juu yake.

Moja ya darasa katika shule ya elimu ya msingi, wakionekana wanafunzi walioketi ndani ya darasa wakiendelea kupata mafunzo ya elimu ya msingi, na mbele ya darasa hilo kukiwa na ubao mkubwa wenye rangi nyeusi na mwalimu aliyesimama akiendelea kuwafundisha.

Sehemu ya jengo kubwa la ghorofa katika shule ya msingi, lililojengwa vizuri kwa ustadi kwa ufundi mkubwa, huku kando kukiwa na viunga vilivyo na nyasi fupi zenye rangi ya kijani na maua.

Jengo kubwa lililo na darasa la maabara katika shule ya sekondari, ikiwa limetengenezwa vizuri kwa ufundi. Huku zikionekana meza za kufanyia majaribio, zilizotengenezwa kwa mbao na kando kukiwa na mabeseni yaliyofungwa kwa ustadi na mabomba.

Chumba kikubwa cha darasa kilicho na wanafunzi wa elimu ya shule ya sekondari wakiwa wameketi katika viti, hii ni nyakati ya kufanya mitihani yao, wakionekana wametulia na kwa usatadi mkubwa wakiendelea kuandika.

Ni moja ya jengo zuri na la kisasa la shule ya sekondari lililo na jengo moja huku mbele kukiwa na uwazi mkubwa, hio ikiashiria kuwa ni uwanja ambao wanafunzi hufanya vitu mbalimbali katika uwanja huo.

Chumba kikubwa na kipana kilicho na hewa safi, na kuta nzuri na madirisha ya wavu, huku zikionekana meza zilizopangwa kwa ustadi mkubwa na viti. Hii ni moja ya mafunzo yanayotolewa katika elimu ya shule ya sekondari, huku kukiwa na kompyuta mpakato katika meza hizo.

Chumba cha ofisi katika shule ya sekondari, akionekana mwalimu aliyeketi katika ofisi hiyo huku akiwa amevalia barakoa, akiendelea kusahisha daftari za wanafunzi na pembeni kukiwa na meza za mbao zilizo na madaftari.

Jengo kubwa na zuri lililojengwa kwa mfumo wa kisasa la elimu ya shule ya sekondari likiwa na kuta nzuri nyeupe na huku kukiwa na uwazi mkubwa wa sakafu iliyosakafiwa vizuri na kando kukiwa na miti ya kijani.

Moja ya darasa katika shule ya sekondari, huku kukionekana walimu na wakufunzi waliosimama wakiangalia baadhi ya mitihani, wakiwa wamejiandaa kwa ajili ya wanafunzi kuanza mitihani hiyo.

Majęngo makubwa na mazuri ya elimu ya shule ya sekondari yaliyojengwa kwa matofali ya kuchoma na kuezekwa kwa mabati ya kijani, huku kando kukiwa na viwanja vilivyo na nyasi fupi za kijani na pembeni kukiwa na sare zilizoanikwa.

Chumba cha ofisi katika majengo ya shule ya sekondari, huku akionekana mwalimu na pembeni akiwepo mwanafunzi anayeelekezwa juu ya somo fulani. Mwalimu huyo akiwa ameshikilia kalamu na daftari kubwa akiendelea kumuelekeza.

Ni moja ya mafunzo yanayoendelea katika elimu ya shule ya sekondari, huku akionekana mwanafunzi alio katika chumba maalumu cha maabara akiendelea kufanya majaribio mbalimbali kwa kutumia kemikali zilizoko mahali hapo.

Ni moja ya vyumba katika bweni la shule ya sekondari lililo na vitanda vikubwa vya chuma vilivyowekwa magodoro yaliyotandikwa mashuka yenye rangi nzuri kwa pamoja na huku zikionekana taa zinazowaka ndani yake.

Chumba cha wanafunzi wa shule ya sekondari ikiwa ni bweni lililo na vitanda vilivyotengenezwa kwa vyuma, huku vikiwa vimetandikwa kwa mashuka mazuri na katikati kukiwa na meza ndogo iliyo na kiti cha mbao.

Chumba kikubwa cha maabara katika shule ya elimu ya sekondari, kukiwa na meza nzuri za kisasa zilizo na mabeseni yaliyo na mabomba. Hii inaashiria ni moja ya vyumba katika majaribio mbalimbali ya kisayansi.

Chumba cha maabara safi na nzuri ya kisasa iliyo na hewa safi na kuta nzuri, huku zikionekana meza na masinki ya kujifunzia katika upimaji wa majaribio tofautitofauti. Hii ni moja ya maabara nzuri katika shule ya sekondari.

Chumba kilicho na maktaba ya vitabu katika elimu ya shule ya sekondari kilicho na safu ya mbao iliyopangwa vitabu mbalimbali, huku akionekana mwalimu anaejaribu kutafuta baadhi ya vitabu.

Kitabu cha mafunzo ya elimu ya sekondari kilicho na picha inayoonyesha mtu aliyevalia koti kubwa jeupe, akiwa katika sehemu ya maabara akiendelea kufanya tafiti mbalimbali.

Moja ya kitabu cha somo la biolojia kilicho na rangi ya njano na kijani, huku mbele ikiwa na picha kubwa ya mwanaume aliyevalia koti jeupe na mwanamke aliyeketi mbele yake. Hii ni moja ya vitabu vinavyotoa mafunzo katika shule ya sekondari.

Majengo mazuri ya elimu ya sekondari. Yaliyojengwa kwa ustadi mkubwa. Huku yakiwa yamezungukwa na miti mirefu yenye rangi ya kijani. Na mbele kukiwa na viti vya kukalia vilivyojengwa kwa ustadi katika mstari ulionyooka."

Moja ya darasa kubwa lililo na wanafunzi wa shule ya elimu ya sekondari walioketi katika madawati kwa utulivu, hii inaashiria wanafunzi hawa wako katika majaribio ya kujipima katika masomo waliyojifunza shuleni hapo.

Ni moja ya kitabu cha elimu ya shule ya sekondari kilicho na rangi ya njano na kijani. Na huku kukionekana picha ya mtu aliyevaa koti jeupe na mwanamke mbele yake.

Ni moja ya maabara safi na nzuri ya kisasa iliyo katika moja ya shule ya sekondari. Maabara hio ikiwa imetengenezwa kwa meza safi za mbao zilizoshikiiwa na vyuma na kando kukiwa na masinki yaliyo na mabomba kwa ajili ya majaribio mbalimbali.

Sehemu ya wazi iliyo na meza zilizo na bahasha zilizo na mitihani katika elimu ya shule ya sekondari, huku wakionekana wakufunzi wawili walio makini na wasimamizi wa mitihani hiyo, wakiendelea kuzikagua bahasha hizo na kuzifunga kwa umakini mkubwa.

Moja ya jengo kubwa lililo na madarasa katika shule ya sekondari, iliyozungukwa na miti mikubwa ya yenye rangi ya kijani na huko mbele kukiwa na viunga vilivyokuwa na viti vya kupumzikia.

Ni moja ya wakufunzi na walimu wanaopokea vitabu katika elimu ya shule ya sekondari. Hii ni moja ya kuonyesha umakini mkubwa unaoendelea na elimu inayotolewa katika elimu ya sekondari.

Moja ya kitabu cha mafunzo ya elimu ya sekondari, kilicho na rangi ya bluu pamoja na maandiishi yenye rangi nyekundu na zambarau. Kitabu hiki kinaonesha kuwa ni cha mafunzo ya kemia.

Sehemu ya wazi iliyo na ubao mweusi huku katika ubao huo kukiwa na mchoro unaoonyesha mfumo wa umeng'enyaji wa chakula, huku akionekana mwaliimu aliyevalia suti nyeusi akiwa anaelekeza katika mfumo huu, hii ni moja ya mada zinazotolewa katika elimu ya shule ya sekondari.

Moja ya ofisi katika shule ya sekondari akionekana mwalimu aliyevalia barakoa, huku akiendelea kusahisha madaftari ya wanafunzi hao wa shule ya sekondari huku kukiwa na meza na bao nyingine pembeni.

Ni moja ya chumba cha maabara safi na nzuri ya kisasa katika shule ya sekondari, iliyo na vifaa mbalimbali vya kujifunzia huku yakionekana mabomba na masinki tayari kwa wanafunzi kuendelea na upimaji.

Maktaba kubwa nzuri katika elimu ya shule ya sekondari, ikionekana wanafunzi wanaopanga vitabu katika safu kubwa za vyuma, huku mmoja akiwa amesimama pembeni na mwengine akiendelea kupanga vitabu.

Mkufunzi aliyesimama nyuma ya wanafunzi katika vyuo vya elimu ya juu na vyuo vya kati akiendelea kutoa maelekezo katika meza za baadhi ya wanafunzi hao, huku wakiendelea kumsikiliza kwa umakini mkubwa.

Ukumbi mkubwa wa kisasa uliosheheni taa nzuri ukiwa na madirisha makubwa ya vioo, wakionekana wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu na elimu ya vyuo vya kati, walioketi katika meza kubwa wakiendelea kujifunza.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kukuu na vyuo vya kati, wakiketi kwa pamoja katika meza yenye rangi ya kijani, huku wakiendelea kujifunza kwa kutumia simu janja na kompyuta mpakato zilizopo katika meza hio.

Chumba kikubwa cha darasa katika chuo cha elimu ya juu na vyuo vya kati, huku mtoa mada akiendelea kutoa mafunzo mbele ya wanafunzi walioketi katika meza kubwa. Na huku wakiendelea kumsikiliza kwa umakini.

Wanafunzi wa chuo wameketi katika viti vilivyotengenezwa kwa mbao na chuma, wameketi katika darasa wakipokea mafunzo kutoka kwa mwalimu aliyepo mbele, ambapo anawafundisha kwa kutumia teknolojia ya projecta kwa kuwaonesha kitu ambacho anawafundisha, huku mkononi akiwa ameshikilia chupa ya maji.

Ni moja ya wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya elimu ya kati wakiendelea kujifunza kwa kutumia kompyuta zilizoko mezani, huku wakiwa wameketi katika viti kwa utulivu mkubwa wakifatilia juu ya masomo yao.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vya juu na elimu ya kati wakiwa wameketi pamoja nje sehemu iliyozungukwa na miti mirefu ya kijani, huku wakiwa wameketi pamoja wakijadili masomo yao kwa pamoja, na huku baadhi wakitumia kompyuta mpakato.

Ukumbi mkubwa wa darasa likiwa na wanafunzi wa elimu ya juu na vyuo vya kati walioketi kwa pamoja katika mfumo wa nusu duara, huku wakiwa wanamsikiliza mwalimu anayefundisha akiwa katikati ya ukumbi huo.

Darasa kubwa lililo na wanafunzi katika chuo cha elimu ya juu na elimu ya kati, huku akionekana mtoa mada aliyesimama mbele ya wanafunzi hao waliovalia sare maalumu huku wakiendelea kumsikiliza kwa umakini.

Ni mmoja ya darasa katika chuo cha elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati wakionekana wanafunzi walioketi kwa pamoja ndani ya darasa kubwa, wakiendelea kujifunza huku wakionekana mwalimu aliyesimama katikati yao akiwa anawaelekeza juu ya jambo fulani.

Elimu ya chuo kikuu na mafunzo ya chuo cha kati yakiendelea kutolewa kwa wanafunzi walioketi ndani ya darasa, huku wakiwa wamekaa kwa utulivu katika madawati yao na mwalimu akiwa mbele yako akiendelea kuwafundisha wanafunzi hao.

Ni moja ya darasa katika chuo kikuu na vyuo vya elimu ya kati, huku akionekana mkufunzi anaendelea kutoa maelekezo na kuwafundisha baadhi ya wanachuo waliomo katika ukumbi huo mdogo.

Chumba kikubwa cha darasa katika chuo cha elimu ya juu na vyuo vya elimu ya kati, wakionekana wanafunzi walioketi kwa umakini katika viti, wakiendelea kusikiliza mafunzo kutoka kwa mkufunzi aliyesimama mbele yao.

Chumba kikubwa kilicho na wanafunzi wa jinsia tofauti wa kike na wa kiume, ni moja ya wanafunzi katika vyuo vya elimu ya juu na elimu ya kati. Wakiwa wameketi katika meza wakimsikiliza mkufunzi, anayewafundisha kwa umakini.

Baadhi ya wanafunzi walioketi katika darasa lililo na kuta lenye ubao mweupe iliyo na maandishi meusi, huku baadhi wakiwa wamevalia barakoa, wanafunzi hawa ni moja ya wanafunzi katika elimu ya elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati.

Darasa kubwa lililo na wanafunzi wachache katika elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati, huku wakionekana wanafunzi walioketi kwa utulivu wakiendelea kupata mafunzo katika darasa hilo kubwa.

Chumba kikubwa cha darasa kilicho na kuta nyeupe na madirisha yaliyo na nyavu, huku wakionekana wanafunzi walioketi kwa umoja katika baadhi ya meza na huku wakiwa na kompyuta katika meza zao, hii ni moja ya elimu ya shule zinazotoa mafunzo ya elimu ya juu pamoja na elimu ya kati.

Darasa kubwa lililo na wanafunzi katika chuo cha elimu ya juu na elimu ya kati. Huku wakiwepo wanafunzi walioketi katika viti, wenye jinsia tofauti ya kike na kiume. Na mbele kukiwa na ubao mkubwa wenye rangi nyeupe wakiendelea kujifunza.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati, walioketi katika ukumbi maalumu, ulio na meza kubwa za mbao, na katika meza hizo, kukiwa na kompyuta za mezani. Wanafunzi hao, wakiwa wanaelekeza juu ya mafunzo yao.

Ni moja ya wanafunzi wa vyuo vya elimu ya juu na elimu ya kati wakiwa wameketi katika kiti na meza, huku baadhi wakiwa wameshika vitabu na wengine wakiwa wameshika kompyuta mpakato; na baadhi ya wanafunzi hao wakiwa wamesimama wakijadili jambo fulani na kutabasamu.

Ni moja ya wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu na elimu ya vyuo vya elimu ya kati, walioketi kwa umakini katika viti huku wakiwa wanachukua taarifa mbalimbali na mwalimu akiendelea kuwafundisha.

Moja ya kumbi kubwa katika chuo cha elimu ya juu na vyuo vya kati, wakionekana wanafunzi wengi wa jinsia na rika tofauti wanawake kwa wanaume na huku mbele akiwa amesimama mkufunzi akiwa anaendelea kuwafundisha

Mmoja ya wanafunzi wa vyuo vikuu na vyuo vya elimu ya kati, walioketi kwa utulivu katika darasa wakiendelea kujifunza na kumsikiliza mwalimu anayefundisha kwa umakini mkubwa, huku baadhi wakiwa wameshikilia kalamu na madaftari wakiandika.

Moja ya darasa kubwa lililo na hewa safi, na taa zinazowaka katika chumba hicho, huku wakionekana wanafunzi wa chuo cha elimu ya juu na elimu ya kati, waliokaa katika madawati wakiendelea kujipima.

Chumba cha darasa kubwa kilicho na wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu na elimu ya vyuo vya kati wakiendelea kupata mafunzo yao katika darasa hilo kubwa, huku mbele akiwepo mwalimu aliyesimama akiendelea kuwafundisha kwa umakini mkubwa.

Moja ya viunga katika shule ya vyuo vya elimu ya juu na mafunzo ya vyuo vya kati, wakiendelea kujisomea na kujadili juu ya masomo yao. Huku wakiwa wameketi kwa utulivu wakitumia kompyuta mpakato, na simu janja.

Wanafunzi wa chuo kikuu na vyuo vya kati walioketi katika darasa kubwa katika meza zilizo na viti, huku wakiwa wanasikiliza mwalimu anayefundisha na baadhi yao wakiwa wameshika kalamu na madaftari wakiandika.

Moja ya chumba kikubwa, kizuri na cha kisasa katika chuo cha elimu ya juu na ya kati, kilichojaa wanafunzi waliokaa kwa umakini mkubwa wakiendelea kufanya majaribio na mitihani katika chuo hicho.

Mkufunzi anayewafundisha wanafunzi wa elimu ya vyuo vya juu na elimu ya kati, walioketi katika darasa huku wakiendelea kujadiliana nao kwa makini. Nao wakiwa wanafatilia kwa umakini mkubwa mafunzo hayo.

Chumba kikubwa cha darasa kilicho na wanafunzi wachache, na meza kubwa nyeupe, na kila meza ikiwa na kompyuta ya mezani. Huku mbele akionekana mtoa mada. Hii ni moja ya mafunzo katika elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati.

Kumbi kubwa katika jengo la elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati, lililo na wanafunzi waliokaa katika mfumo wa nusu duara, huku wakiendelea kujifunza katika ukumbi huo na katikati akionekana mkufunzi.

moja ya darasa lililo na wanafunzi katika chuo cha elimu ya juu na elimu ya kati. Huku wakiwepo wanafunzi walioketi kwa utulivu katika meza kubwa na viti huku wakiendelea kumsikiliza mwaimu anaefundisha katika darasa hilo.

Chumba cha darasa kilicho na wanafunzi wa elimu ya juu ya chuo kikuu na elimu ya vyuo vya kati; wakionekana wanafunzi walioketi kwa utulivu wakiendelea kupata mafunzo na mbele akionekana mwalimu anayewafundisha wanafunzi hao.

Darasa la wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu na elimu ya kati, walioketi katika ukumbi mkubwa, huku wakiwa wamevalia barakoa wamekaa darasani hapo wakiendelea kumsikiliza mwalimu anayeendelea kuwafundisha.

Moja ya darasa kubwa lililo na wanafunzi katika chuo cha elimu ya juu na vyuo vya kati, wakiendelea kujifunza huku wakiwa wameketi katika madawati na meza kubwa. Katika ukumbi huo uliojengwa kwa umakini mkubwa uliosheheni taa mbalimbali.

Moja ya darasa kubwa lililo na wanafunzi wa jinsia tofauti wakike na wakiume, hii ni katika vyuo vya elimu ya juu na vyuo vya kati wakiendelea kujifunza kwa umakini na mwalimu akiwa anawaelekeza juu ya masomo yao shuleni hapo.

Darasa kubwa lililo na meza za mbao na wanafunzi wachache walioketi huko amevalia sare maalumu, hii ni moja ya elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati inayotolewa katika eneo hilo huku wakiendelea kupata mafunzo.

Chumba kikubwa kilicho na kuta nyeupe na meza kubwa, huku katikati wakionekana wanafunzi wa vyuo vya juu na elimu ya kati wakiwa wanajifunza na kuelekezana jambo fulani, kwa kutumia kompyuta zao mpakato.

Chumba kikubwa cha darasa, kilichojaa wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati, huku akionekana mkufunzi aliyesimama mbele yao, akiendelea kuwafundisha katika darasa hilo.

Moja ya darasa katika jengo la elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati, huku likiwa limesheheni wanafunzi wa jinsia tofautitofauti wa kike na wa kiume, na mbele yao akiwa amesimama mkufunzi, anayeendelea kuwafundisha.

Katika chuo cha elimu ya juu na elimu ya kati wakionekana wanafunzi waliovalia sare, huku akionekana mtu aliyeketi katika kiti akiwa ananyolewa nywele zake kwa ufundi na umakini mkubwa.

Wanafunzi wa elimu ya juu na elimu ya kati walioketi katika chumba kikubwa cha darasa katika jengo moja la chuo hicho, huku wakiendelea kufanya mitihani yao hii inaashiria kwamba wapo katika kipindi cha majaribio katika masomo.

Moja ya darasa katika chuo cha elimu ya juu na vyuo vya kati huku wakionekana wanafunzi wawili walioketi katika viti, na mbele yao kukiwa na meza kubwa iliyo na kompyuta za mezani, ni moja ya mafunzo wanayopata katika chuo hicho.

Darasa lililo na wanafunzi, katika elimu ya chuo kikukuu na vyuo vya kati, wakiendelea kupata mafunzo, katika darasa kubwa lililo na meza kubwa za mbao, ambapo mbele akionekana mwalimu aliye simama akiwaelekeza kwa vitendo.

Moja ya darasa katika chuo cha elimu ya juu na mafunzo ya elimu ya vyuo vya kati yakiendelea katika darasa lililo na wanafunzi wachache, huku akionekana mwalimu aliyesimama mbele ya darasa akiendelea kuwafundisha kwa umakini mkubwa.

Darasa lililo na wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu na chuo cha maashirio ya ya kati, walioketi katika darasa, huku katikati kukiwa na durusa kubwa na kila mmoja akiwa na komputa mpakato na simu janja akiendelea kujifunza.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati, walio hitimu mafunzo yao wakiwa na sura za tabasamu wakiwa wamevalia sare maalum aina ya majoho huku wakirusha kofia zao juu kuashiria kwamba wamehitimu mafunzo hayo.

Moja ya chumba cha darasa katika elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati, huku mkufunzi akiendelea kuwafundisha wanafunzi walioketi katika meza na viti wakimsikiliza kwa umakini mkubwa.

Chumba kikubwa cha darasa kilichosheheni wanafunzi wa rika tofauti tofauti katika elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati, waliojaa na kukaa juu ya meza na viti huku wakiendelea kujifunza katika darasa hilo.

Moja ya bweni katika chuo cha elimu ya juu na mafunzo stadi, huku wakionekana wanafunzi walioketi ndani ya bweni, hilo baadhi wakiwa katika vitanda wamelala wakiendelea kutazama vitu katika simu zao.

Chumba cha darasa katika chuo cha elimu ya juu, huku wakionekana wanafunzi wa elimu ya juu na vyuo vya kati wakiendelea kupata mafunzo katika darasa hilo kubwa, na mwalimu wao akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha kwa umakini.

Wanafunzi wa elimu ya juu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati wakiendelea kupata mafunzo mbalimbali; wakiwa wameketi katika darasa moja katika mfumo wa nusu duara huku mbele kukiwa na mkufunzi anayeendelea kuwafundisha.

Katika chumba kikubwa cha darasa lililo na madirisha makubwa wakionekana wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati, wakiendelea kujifunza kwa vitendo juu ya masomo ya saluni.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wakiwa wameketi katika chumba kikubwa cha darasa, huku wakiwa wanatumia kompyuta zilizopo katika meza. Wanafunzi hao ni moja ya wanafunzi wanaopata elimu katika chuo hicho.

Chumba kikubwa cha darasa kilichoketi wanafunzi wa elimu ya juu na wanafunzi wa elimu ya kati huku wakiendelea kumsikiliza mwalimu aliyesimama katika darasa hilo, akiendelea kuwafundisha kwa umakini mkubwa na wote wakimsikiliza.

Moja ya darasa lililo na wanafunzi katika chuo cha elimu ya juu na elimu ya kati, wanafunzi wakiwa wameketi kwa umakini wakiwa wameshikilia kalamu katika mikono yao, wakiendelea kusikiliza mafunzo hayo.

Sehemu ya Chuo cha elimu ya juu na elimu ya Kati. Wakionekana wanafunzi walioketi katika chumba kikubwa kilicho na vioo. Huku akionekana mwanaume alieketi akinyolewa nywele kwa umakini na ufundi mkubwa.

Moja ya chumba kilicho na meza kubwa katika chuo cha elimu ya juu na vyuo vya kati, akionekana mwanamke aliyeketi mbele kukiwa na vitabu. Na nyuma yake kukiwa na shelfu iliyojaa vitabu mbalimbali.

Sehemu ya darasa akionekana mwanaume ambaye ni mwanafunzi katika elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, akiwa ameshikilia kifaa maalumu ambacho anaonekana akiwa anakitengeneza.

Ni moja ya mafunzo katika ufundi stadi ukiendelea katika darasa huku wakiendelea kujifunza na mafunzo ya elimu ya ufundi, wanafunzi hao walioketi katika chumba maalumu kila mmoja akiwa katika meza iliyo na vifaa tofauti.

Wanafunzi wa vyuo vya elimu ya ufundi stadi na elimu ya ufundi, wakiwa katika chumba wamesimama wakimsikiliza mkufunzi. Wanafunzi hao wakiwa katika nyuso za tabasamu na furaha kubwa.

Wanafunzi wa elimu ya mafunzo stadi na elimu ya ufundi wakiwa wameketi katika darasa huku wakiwa wamekaa kwa utulivu mbele kukiwa na karatasi na kalamu. Hii ni moja inayoashiria kwamba wapo katika majaribio.

Moja ya chumba kilicho na mashine mbalimbali, huku akionekana mwanafunzi wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi akiendelea kujifunza na kutumia moja ya vifaa hivyo vilivyo ndani ya chumba hicho.

Moja ya darasa katika elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, akionekana wanafunzi walioketi katika meza na viti, wakiendelea kuchunguza vifaa mbalimbali vya kielektroniki katika darasa hilo.

Sehemu ya karakana ya mafunzo ya elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya elimu ya ufundi yakiendelea, huku baadhi ya wanafunzi wakiwa wamesimama wakiendelea kutazama vifaa mbalimbali vya kielektroniki.

Sehemu ya karakana katika chuo cha ufundi stadi na mafunzo ya ufundi ikionekana gari lilipo bovu, huku kukiwa na wakufunzi na wanafunzi wanaoliangalia kwa ajili ya matengenezo.

Moja ya chumba cha darasa katika chuo cha elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, wakionekana wanafunzi wanaojifunza kwa kutumia vifaa mbalimbali vilivyoko katika chumba hicho kwa umakini.

Sehemu ya wazi kukiwa na muendelezo wa ujengaji wa madaraja, hii ikionesha ni katika mafunzo ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi yakiendelea. Inaonekana daraja hili likiendelea kujengwa kwa umakini mkubwa.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, wakiendelea kujifunza kwa umakini mkubwa, huku wakitazama kifaa kwa umakini cha kieletroniki na huku wakiendelea kutengeneza baadhi ya vifaa hivyo.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, wakiwa wanaendelea kujipima katika mafunzo hayo, wakiwa wanaangalia baadhi ya vifaa vya kielektroniki vilivyomo katika chumba hicho cha ufundi.

Chumba kikubwa cha darasa kilicho na wanafunzi walio keti katika meza kubwa nyeupe, huku kila mmoja akiwa na kifaa maalum akikitazama katika meza hiyo. Hii ni elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi yanayo endelea katika eneo hilo.

Chumba cha darasa cha elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, huku wakionekana wanafunzi walioketi na wengine wamesimama wakiangalia kwa umakini katika baadhi ya vifaa vilivyomo ndani hapo.

Chumba cha darasa katika elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, akionekana mwanafunzi mmoja aliyevalia kofia huku akiwa na kifaa maalumu cha kielektroniki akikiangalia kwa umakini mkubwa.

Chumba cha darasa ya mafunzo ya elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, huku wakionekana wanafunzi walio katika chumba hicho wakiwa wanaendelea kujifunza, huku wengine akiwa amesimama pembeni.

Ni moja ya karakana iliyoezekwa vizuri kwa vyuma, huku ndani kukiwa na mashine maalumu ya kielektroniki. Huku wakionekana wanafunzi na wakufunzi waliosimama kando wakiangalia mashine hiyo kwa umakini mkubwa.

Ni moja ya darasa katika chuo cha elimu ya ufundi stadi na ufundi huku wakionekana wanafunzi wakiwa katika darasa, wakiendelea kuchunguza kifaa kimoja cha kielektroniki na mwalimu akiwasisitiza kuwa makini.

Chumba kikubwa kilichojaa wanafunzi wa rika tofauti wa elimu ya mafunzo stadi na elimu ya ufundi, wakiendelea kujifunza kwa kutumia vifaa mbalimbali vilivyo katika chumba hicho.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi wakiwa katika darasa maalumu lililo na meza kubwa zenye rangi nyeupe. Huku wakiwa wameketi kwa utulivu wakiendelea kujifunza katika darasa hilo.

Ni moja ya darasa lililo na wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, wakiendelea kupata mafunzo mbalimbali wakiwa wameketi kwa utulivu. Na kila mmoja akiwa anajifunza kwa kutumia kompyuta ya mezani.

Chumba cha mafunzo ya elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi yakiendelea kutolewa katika darasa moja, huku wakionekana wanafunzi wa kike na wa kiume wakiwa wanajifunza kutengeneza vifaa mbalimbali kwa umakini.

Wanafunzi walioketi katika chumba kidogo kilicho na vifaa maalumu wakiendelea kujifunza juu ya elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi. Hukummoja akiwa ameshika kifaa akijaribu kuwaelekeza wenzake.

Moja ya mafunzo katika elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, yakiendelea katika karakana kubwa, huku akionekana mkufunzi na wanafunzi wakichungulia mashine katika gari, lililo wazi katika eneo hilo la chuo.

Moja ya chumba cha darasa katika shule ya vyuo vya ufundi stadi na vyuo vya mafunzo ya ufundi, huku wakionekana wanafunzi walioketi katika meza wakiendelea kujifunza kwa kutumia kompyuta zilizoko katika chumba hicho.

Sehemu kubwa ya ukumbi ulio wazi huku wakionekana wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, wakiwa wamevalia barakoa na fulana ya bluu na ya rangi ya karoti, wakiendelea kufanya utafiti katika mashine ya kielektroniki.

Chumba cha darasa kikiwa na wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi walioketi katika meza, huku kila mmoja akiwa ameinama akijaribu kuendelea kujifunza kwa kutumia vifaa hivyo vilivyoko ndani.

Chumba cha darasa katika elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, yakiendelea kufanyika katika moja ya darasa, huku akionekana mwanamke aliyeshika kifaa maalumu ya kielektroniki akitengeneza kitu fulani.

Moja ya darasa katika elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi. Yakiendelea kutolewa katika chuo huku wakionekana wanafunzi walioketi kwa pamoja, wakiangalia kompyuta ya mezani na huku mkufunzi akiendelea kuwaelekezwa.

Moja ya mwanafunzi wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, akiendelea kujifunza kwa umakini juu ya jambo, furani huku akiwa ameshika moja ya mashine za kielectroniki iliyoko katika meza.

Chumba kikubwa cha darasa kilicho na hewa safi na madirisha makubwa ya kioo, huku kukiwa na meza kubwa zilizo na vifaa mbalimbali vya ufundi. Wakionekana wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi wakiendelea kujifunza katika darasa hilo.

Darasa la wanafunzi wa elimu ya vyuo vya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, wakiwa wanaendelea kujifunza huku kila mmoja akiwa ameshika kifaa maalumu akikichunguza kwa umakini, hii ni moja ya mafunzo wanayoyapata katika ufundi.

Sehemu ya uwazi katika shule ya elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, ikionekana gari lililo bovu likiwa linaendelea kutengenezwa na baadhi ya wanafunzi hao waliosimama pembeni.

Mmoja ya darasa la wanafunzi walioketi katika chuo cha ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, wakiendelea kujifunza kwa vitendo huku wakiangalia baadhi ya vifaa vya kielektroniki vilivyomo katika darasa hilo.

Ni moja ya kifaa katika chumba cha darasa lililo na mwanafunzi wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, akiendelea kukitengeneza na kukitumia kifaa cha kielektroniki kilichoko katika chumba hicho.

Moja ya wanafunzi walioketi katika darasa huku wakiendelea kujifunza mafunzo ya elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi. Hii ni moja ya wanafunzi hao wakiendelea kupata elimu ya ufundi mahali hapo.

Ni moja ya darasa katika shule ya elimu ya ufundi stadi, huku wakionekana wanafunzi wanaoendelea kupata mafunzo hayo ya ufundi na mbele yao kukiwa na kompyuta za mezani wanazozitumia katika uchunguzi wa masomo yao.

Moja ya darasa katika elimu ya ufundi stadi na mafunzo yakiendelea kutolewa katika moja ya darasa kubwa, huku akionekana mkufunzi anao waelekeza wanafunzi katika kifaa kimoja cha kieletroniki.

Moja ya wanafunzi wanaojifunza elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi katika karakana kubwa, huku wakiwa wameshikilia baadhi ya vifaa vya mbao na mbele kukiwa na meza kubwa. Wanafunzi hao baadhi wakiwa wamevalia barakoa.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, wakiwa wameketi kwa utulivu wakizunguka meza kubwa, huku kila mmoja akiwa anatengeneza na kuangalia kifaa kilicho ndani ya darasa hilo.

Chumba kilicho na meza iliyo na vifaa mbalimbali vya kiufundi, hii ni moja ya elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi inayotolewa katika jengo hilo huku akionekana mwanafunzi anayetabasamu.